Timu ya wanaume ambayo imevalia sare nyeusi iliyo na upindo mweupe, wapo wanasheherekea na mashabiki ambao wamefurahia. Mkononi wameshika kikombe ambacho wamepewa kama zawadi.

Watu wanaume wanawake wapo. Mwanamke ambaye ni mwanasheria mkuu nchini Kenya Martha Koome, amevalia miwani nyeusi. Kando yake tuko na mwanamke mmoja ambaye amevalia suti nyeusi.

Mashabiki wa mchezo wapo katika uwanja, mmoja amevalia kofia chini yake ameweka kitambaa kilicho cha bendera ya Kenya huku ameinua mkono wake wa kulia. Mkono wake wa kushoto ameuweka pajani mwake. Mwingine ambaye amevalia nguo nyeusi anaangalia kamera.

Sehemu ya michezo ambako tuko na umati wa watu, wengi ambao wamekalia katika sehemu ya mashabiki. Uwanjani tuko na watu ambao wamejipanga. Watu hao hawaonekani vizuri kwa jinsia japo wamepanga foleni ya kukimbia. Kuna wale ambao wako mbele wengine wako nyuma, baadhi ya mashabiki wamevalia sare nyekundu.

Umati wa watu wanawake kwa wanaume wapo katika kituo cha huduma centre ambapo kuna wale ambao wamevalia mavazi yanayovaliwa na watu wanaofanya kazi katika kituo hicho cha huduma centre huku baadhi wameketi kwenye viti maalum wakingoja kuhudumiwa na wahudumu hao.

Watu kadhaa ambao wanacheza mpira, baadhi wamevalia sare za kijani kibichi, wengine wamevalia za manjano wanang'ang'ania mpira ulio katikati yao.

Wanawake kwa wanaume wapo wamekaa. Kunao wenye wamevalia nguo nyeusi shingoni wameeka vitambaa vyekundu, kunaye ambaye amesimama amevalia suti nyeupe.

Watu ambao ni wanaume kwa wanawake, wanawake ambao wamevalia nguo maalum za wanasheria nchini Kenya, wapo wamesimama kwenye foleni. Wanaume watatu wamesimama katikati mmoja akiwa amevalia suti nyeupe, suti ya samawati na suti nyeusi.

Watu, wanawake kwa wanaume wamepanga foleni .Baadhi yao wanne wamevalia mavazi yanayovaliwa na wanasheria nchini Kenya ikiwemo Martha Koome na wanaume wawili ambao wamevalia kofia za majaji.

Watu wa kiume na wa kike wapo wamevalia nguo nyekundu na kofia nyekundu. Mwanamke hajavalia bali amebeba vyedwali viwili vilivyolekezwa upande wa mtu wa tatu. Katikakati yao kuna mtu maarufu kwa kina la Mike Sonko.

Wachezaji wa mpira ambao mmoja amevalia jezi ya FC Leopard mwingine sare ya Gor Mahia. Wote wamevalia viatu vyeusi, wanacheza mpira ulio mweupe na chembechembe za samawati.

Watu kadhaa wapo kituoni Huduma Center, ambako mwanaume ambaye amevalia suti nyeusi ambayo ni nadhifu na miwani yupo anamwangalia mwanamke mmoja ambaye amekalia upande wa wahudumu akiwa amesimama.

Watu wanaoaminika kuwa mashabiki wapo katika sehemu ya michezo. Mmoja ameshikilia tarumbeta. Amevalia shati nyeusi lililo na upindo mweupe. Mmoja ameshikilia simu huku wameinua mikono.

Huduma Kenya ambapo wafanyikazi wanne wapo wamevalia barakoa za samawati na mwanaume mmoja ambaye amevalia barakoa nyeusi anawapa maelezo. Wawili wapo katika tarakilishi, wamekalia viti vyeusi mmoja amesimama upande aliko yule anayewapa maelezo.

Watu wanawake kwa wanaume ambao wamevalia mavazi ya wanasheria. Wawili wapo juu yao kwenye picha mbili tofauti. Wamevalia magwanda ya wanasheria, mkononi wameshika karatasi nyeupe.

Umati wa watu ambao ni wanawake kwa wanaume wapo uwanjani wanashabikia mpira ambapo wamevalia sare maalum za timu ya Gor Mahia ambapo mmoja amevalia ile nyeupe iliyo na mistari ya kijani kibichi.

Watu kadhaa wapo katika kituo cha Huduma Centre ambapo wahudumu wa afya wanamhudumia mwanaume mmoja ambaye amevalia long'i ya jeans na kofia. Mhudumu amevalia sare maalum ya watu wanaofanya kazi katika kituo hicho.

Watu wawili mwanamke na mwanaume, mwanamke ambaye ni mhudumu katika kituo cha Huduma Centre amevalia vazi maalum linalovaliwa na watu wanaofanya kazi katika kituo hicho, huku amevalia sweta nyeusi mwanaume amevalia kofia nyekundu na barakoa ya samawati, huku ameongezea koti nyeusi.

Wachezaji wa mpira wameshikana mikono. Wamevalia jezi ya samawati, soksi za samawati na viatu vya rangi tofauti tofauti, wanaochezea timu ya FC Leopards, wapo uwanjani wanasali kabla ya kuanza mechi yao.

Kuna watu kadhaa wanaume ambao baadhi wamevalia suti, mmoja amevalia suti ya samawati mwingine suti nyeusi. Tunaonekana aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua akieka vidole vyake kwenye mtambo wa tarakilishi.

Wanaume wawili, mmoja amevalia suti nyeusi, mkononi ameshika kitabu cheupe na kalamu, mwenzake amesimama kando yake ameangalia ukutani kuliko na bango lililo na maandishi, registration of self-help groups na maandishi mengine hayaonekani , kando tuko na tarakilishi.

Mwanaume ambaye amevalia suti nyeusi mkono wake wa kulia umeshika kipaza sauti ambacho ni cheusi. Mkono wake wa kushoto ameuweka kwenye kifaa kilicho mbele yake, kwa umbali kunaonekana saa ambayo imefunikwa na koti ya suti.

Mwanariadha wa kiume ambaye amevalia jezi maalum ya wanariadha wa Kenya, kando yake tuko na watu wa jinsia ya kiume na kike ambao wamevalia tishati za njano na viatu vya jeans, kwa umbali kunaonekana wanariadha wengine ambao wamesimama wakimwangalia.

Mtu mmoja ambaye ni mweusi amevaa kofia zilizotengenezwa kutoka kwenye makaratasi zilizo na picha ya jogoo na maandishi ya KANU kura kwa Moi. Kwa umbali kunaonekana mikono za binadamu ambazo ni za mtu aliye nyuma yake.

Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta amebeba Biblia katika mkono wake wa kulia huku amevalia suti nyeusi. Kando yake tuna aliyekuwa mwanamke wa kwanza Margaret Kenyatta. Mbele yake tuko na kipaza sauti.

Watu wawili ambao ni wanawake, wamevalia sare rasmi ya wahudumu wa Huduma Center. Kando yao tuko na viti ambavyo vimepangwa kwa mfumo na muundo maalum. Viti hivyo ni vyeusi.

Kuna watu watatu wawili ambao ni wahudumu katika kituo cha Huduma Centre, amevalia mavazi yao maalum, moja anajulikana mwanaume amevalia mavazi au sare rasmi ya wanapolisi.

Wachezaji wa mpira wa timu mbili upinzani, wanacheza mpira timu moja ikiwa ikiwa imevalia mavazi ama sare za kijani kibichi huku ile nyingine ikiwa imevalia mabondo meupe na mistari ya samawati. Shati likiwa la samawati na mistari nyeupe.

Mwanamke mmoja ambaye ni shabiki wa mpira amevalia miwani. Katika mkono wake wa kulia amebeba bendera ya nchi ya Kenya huku amepanua mdomo wake meno yakionekana. Kando yake tuko na watu ambao ni mashabiki wenzake.

Wachezaji wa mpira wa miguu ambapo tuko na wale ambao wamevalia sare ya kijani kibichi na wale ambao wamevalia sare ya manjano, kwa umbali kunaonekana mashabiki ambao wameketi kwa ustaarabu huku wengine wakiwa wamevalia sare za timu yao.

Watu kadhaa ambao wamefurahi wamebeba mikono zao juu wameshika bendera ya Jamhuri ya Kenya ambayo ni ya serikali, huku mmoja amevalia miwani na suti ya kijivu.

Watu ambao ni wanaume wapo wamebeba mikono juu mmoja wao amebeba bango lililo na picha ya Raila Amolo Odinga iliyo na maandishi Raila-Kalonzo mwaka wa 2017.

Wanawake wawili mmoja amevalia nguo nyeusi, amevalia saa mkononi, amesuka nywele nyeusi, amekalia kiti chekundu mwingine ameketi amevalia sare ya wahudumu, mbele yake kuko na tarakilishi.

Watu kadhaa ambao ni wanaume wamesimama baadhi na wengi wao wamevalia suti nyeusi na mashati meupe. Watatu kati yao wamevalia nguo na kofia za dini ya kiislamu.

Wachezaji wa kike wa mpira wa mikono, wapo wawili ambao ni wa timu moja. Wamevalia sare ya samawati, huu mmoja akiwa ameshika mkono mweusi mkononi. Amevalia sare nyeupe na soksi nyeusi.

Wanaume wawili. Mmoja amevalia suti na shati leupe. Mwingine amevalia sare nyekundu yenye maandishi ya KDF. Wameshika tisheti lililo na maandishi ya R.Sylvaine nambari thelathini au ishirini. Nyuma yao kuko na bango lililo na maandishi ya Ulinzi stars.

Wachezaji wa mpira ambao wamevalia sare nyeusi. Mmoja amevalia zare ya kijani kibichi na soksi nyeupe viatu vyeupe. Wengine wamevalia soksi za kinjano na viatu vya rangi tofauti tofauti.

Watu wa kiume ambao wamevalia tisheti nyeupe na mabombo ya samawati wamebeba vikombe juu huku wamepanua midomo wamefurahi, kando yao tuko na jengo lililojengwa vizuri wengi wamevalia bangili mikononi.

Watu wawili wa kike wapo wamekalia viti vyeusi. Kuna wahudumu katika kituo hicho ambao ni wanaume. Mmoja anamshughulikia mwanamke huku mwingine ambaye ako na kipara, anaangalia tarakilishi iliyo mbele yake.

Umati wa watu ambao wapo katika sehemu ya michezo. Wengi wamevalia sare nyekundu ambazo ni za wanamichezo wa Kenya. Kwa umbali kunaonekana bendera ya Kenya. Kuna yule ambaye amebeba mikono zake juu.

Wanaume wawili. Mmoja ambaye amevalia gwanda jeupe, amevalia glavu na saa mkononi, amevalia miwani, anamshughulikia mwingine ambaye amesimama ambaye amevalia sweta nyeupe na long'i ya jeans .

Umati wa watu wanaume kwa wanawake. Mbele tupo na watu watatu ambapo katikati tuko na rais wa sasa wa Jamhuri ya Kenya, William Ruto. Kando yake tupo na bibi yake ambaye ameshikilia vitabu. Kando yake upande wa kulia tupo na mwanasheria. Mbele yake tuko na kipaza sauti cheusi.

Watu, wanawake kwa wanaume, wapo wamekalia viti vilivyopangwa kwa mfumo maalum. Watu watano wamesimama mbele ya hudumu ambao wapo upande wa ndani wako mbele ya tarakilishi. Watu hao mmoja amevalia kofia ya kiislamu.

Watu kadhaa, wanaume kwa wanawake, wapo katika kituo cha umma cha Huduma Center , ambako kadhaa wamevalia mavazi maalum yanaotumiwa na watu wanaofanya kazi katika kituo hicho. Mmoja amevalia nguo za asili ya kiislamu.

Umati wa mtu ,wanaume kwa wanawake wapo wamesimama. Mwanamke ambaye anajulikana kama Martha Koome amevalia miwani nyeusi na vazi jeusi anamkabidhi mwanamme mmoja ambaye amevalia miwani pia na suti nyeusi, makaratasi fulani ambayo ni ya sheria.

Wanawake wanne wapo katika tarakilishi zao. Kando yao wapo na wanaume wawili. Mmoja ni mzungu mwingine ni mwafrika.

Umati wa watu wanaume kwa wanawake wapo wanashabikia mchezo ambapo wengine wamebeba vibendera vidogo vya Kenya, huku wengine wakiwa wamepanua midomo yao kushangilia wakitabasamu.

Watu wa kiume ambao wamesimama mbele ya kipasa sauti. Mmoja anaongea wengine wamesimama nyuma yake ambao wamevalia kofia za kinjano zilozo na maandishi ya ODM. Mmoja amevalia kofia ya kiislamu.

Watu kadhaa wanaume kwa wanawake wapo katika sehemu ya serikali ambapo ni Huduma Center. Kuna wahudumu ambao wamevalia mavazi maalum ya meupe na madoadoa mekundu. Upande mwingine tupo na mtu ambaye amevalia suti ya kijivu. Mbele yake tuko na tarakilishi anawapa maelezo.

Rais mustaafu Uhuru Kenyatta yupo na watu mashuhuri ambao wamevalia vizuri viatu vyeusi. Mmoja upande wake wa kushoto amevalia suti nyeusi ,shati jeupe huku mkono wa kulia kuna mwingine ambaye amevalia shati nyeupe na long'i nyeusi.

Umati wa watu, wanawake, wanaume kwa watoto wadogo. Mmoja ameshika bango lililo na maandishi ya Al-Azizia FC ishara kwamba wanashangilia mpira, mmoja anaonekana amebeba ngoma juu hewani huku kuna mpiga picha.

Watu kadhaa ambapo kuna mmoja ambaye amevalia suti nyeusi, ambaye ndiye naibu rais Kithure Kindiki. Kando yake tuko na afisa wa polisi ambaye amevalia barakoa ya samawati na sare maalum ya wanapolisi.

Wahudumu kadhaa wa Huduma Centre ambao wamevalia sare rasmi ya watu wanaofanya katika vituo hivyo kote nchini, wapo mwanamke ambaye pia ni mhudumu amesimama katika upande wa wahudumu, huku wanaume wawili wapo wanaangalia televisheni iliyo juu ya mwanamke huyu.

Watu kadha wanaume kwa wanawake kadha wamesimama upande wa wahudumu ambao wamevalia mavazi maalum ya watu wanaofanya kituo cha umma cha Huduma Center, wawili wapo sehemu nyingine inayojuliwa na watu ambao wanatafuta msaada.

Watu wawili ambapo tuko na mmoja ambaye amevalia suti nyeusi na shati jeupe, ambaye ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kando yake tuko na mwanasheria ambaye amevalia mavazi maalum ya kazi yake na miwani.

Watu kadhaa ambapo wawili wamevalia mavazi ya wanasheria nchini Kenya ambapo ni kofia nyeupe na mavazi mekundu. Mbele yamewekwa sehemu au kipande cha nguo cheusi. Kando yao kuna watu wawili ambao wanasalimiana wamevaa suti nyeusi kila mmoja.

Mtu wa kike ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia. Mbele yake anatumia kipaza sauti kilicho na maandishi ya public . Nyuma yake kuko na bendera ya jamhuri ya Kenya.

Watu wa kiume na wa kike wapo kwenye sehemu ya mpira. Wamebeba mabango yaliyo na maandishi Bandari FC we came here to win . Wamefurahi, wako na sura za tabasamu. Mmoja amevalia hijabu la Kiislamu. Mwanaume mmoja amevalia tisheti ya kinjano.

Wanaume wanao onekana kuwa wachezaji wamepanga foleni. Wamevalia sare iliyo na maandishi ya KDF, nambari ishirini na tano, mbili, tatu, thelathini na sita na ishirini.

Katika hafla maalum ya serikali, watu wanne wapo. Mwanaume anatumia kipazasauti. Mkononi amebeba kitabu kinachoaminika kuwa bibilia. Kando yake kuko na mwanamke mwingine mwenye nguo nyeupe. Amebeba kitabu cha samawati. Kando kuna mwanaume anayevalia nguo za majaji.

Wahudumu wa huduma wapo kazini, wanaume wawili wanawake wawili. Maandishi pale ukutani yanasema towards service excellence . Wote wanaangalia kwenye tarakilishi.

Watu wa jinsia zote ya kike na ya kiume wamepanga foleni kuhudumiwa, yule aliye mbele ni wa jinsia ya kiume amevalia kofia ya dini ya kiislamu na aliye katikati amevalia gwanda la samawati, mwanamke ndiye aliye nyuma amevalia longi nyekundu.

Watu watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume wamevalia magwanda mekundu yenye mishipi nyeusi

Mwanamme mmoja ambaye ameshikilia bibilia. Mbele yake ako na kipaza sauti. Kando yake kuko na mwanamke ambaye ameshikilia kitabu fulani ambacho ni cha samawati.

Sehemu ya kuchukua barua za kufa na kuzaliwa, watu wawili jinsia ya kike na kiume wote wanaangalia kwenye tarakilishi. Mbele yao kuko na viti viwili maandishi yanasema "huduma bora za serikali zinapatikana kwa mwananchi".

Watu watatu, wanawake wawili na mwanamke mmoja. Wamevalia jezi maalum pamoja na kinywaji ambacho kimeshikwa mkononi. Kwa umbali kuna watu wengine, mmoja akiwa na nguo ya manjano.

Wanaume na mwanamke wapo, mwanamke ameshikilia bango lililo na maandishi ya Gor Mahia. Mwingine ametoa nguo yake ya juu. Wote wanaonekana kushirikiana kushabikia timu yao.

Wachezaji wawili wapo uwanjani. Mmoja amepanua mdomo wake huku sare yake ikiwa na maandiko, Betika, huku bombo likiwa ni jeusi, soksi zikiwa ni nyekundu, na viatu vikiwa ni vyeupe.

Watu wa jinsia ya kike wamevalia sare rasmi za mpira za samawati, soksi nyeusi, viatu za mpira. Kando kuna mashabiki wa jinsia ya kike na kiume.

Wanaume wanakimbia kuelekwa upande mmoja. Wote wanajitahidi kwa uwezo wao waweze kushinda yule mwingine. Kwa umbali kunaonekana mashabiki.

Kuna watu wa jinsia ya kiume ambao wamevalia nguo za samawati, chini wameweka ngoma zilizo na maandishi ya Gor Mahia, moto upo unawaka.

Wanariadha watatu watatu kutoka Kenya wamesimama katika sehemu ya michezo. Mmoja anaonekana amevalia nguo ya samawati akitembea kuja waliko wanariadha wa Kenya.

Watu wa jinsia zote mbili wanaume na wanawake, wapo katika sehemu ya mchezo wa raga. Wamevalia sare zilizo na maandishi ya Kenya pamoja na bendera. Mbele yao kuko na mzungu ambaye amevalia kofia na tisheti nyeusi na bombo jeupe. Amepanua mdomo. Amefurahi.

Bango lililo na maandishi ya, Jubilee Mbele Pamoja, pamoja na kibonto cha ndege akiwa amebeba kijiti chenye matawi.

Wahudumu wa jinsia ya kike ambao wamevalia barakoa ya samawati, wanamshughulikia mteja ambaye amevalia barakoa nyeusi na koti la samawati.

Ni mjini ambapo kando ya baraste kubwa na sehemu iliyo na takataka nyingi za plastiki. Watu wanaonekana wakitembea, magari zipo zinaelekea katika upande mmoja ambayo ni mweupe.

Kuna watu jinsia zote mbili, wanaume kwa wanawake wamekalia kwelekea upande mmoja ulio na maandishi, Counter 3, Counter 4, Counter 5, Counter 6 ili kushughulikiwa na wahudumu wa hapo.

Katika kituo cha huduma ambako kuna watu wa jinsia zote mbili, wanawake na wanaume. Waliokalia mbele ni wanawake wawili na mwanaume mmoja ambaye amepitisha miguu yake pamoja, amevalia shati la samawati na long'i nyeusi.

Wafanyikazi wa jinsia ya kike na kiume, wapo katika sehemu fulani, wanawashughulikia wateja ambao wamefika na maswala na malengo tofauti. Mmoja anaonekana ameshika simu ya mkononi.

Watu saba wamesimama wanaangalia karatasi. Sita ni wa jinsia ya kiume huku mmoja ni wa jinsia ya kike na mtoto mmoja.

Mtu ambaye ameshikilia Bibilia amesimama kwenye sehemu maalum ilito na bendera mbili za nchi ya Kenya. Mbele yake ako na mikrofoni ama kipaza sauti.

Watu wa kiume na kike wameketi katika sehemu iliyo na viti maalum vya mashabiki. Wamebeba bendera ya nchi ya Kenya. Juu yao kuko na bango lililo na maandishi let's go wolf . Sehemu nyingine ya maandishi hayo haionekani vizuri. Baadhi ya hao watu wamevalia tisheti nyekundu wengine wamevalia zilizo na maandishi ya Kenya.

Gari maalum la ubomoaji kwa jina la Hyundai lipo katika sehemu ya ujenzi wa vifaa vya barabarani, nyumba ya ghorofa, miti zipo katika sehemu hiyo.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wamesimama wanamsikiliza mmoja wao anayetoa hotuba, huku amevalia kofia maalum ya wanasheria wa jamhuri ya Kenya.

Katika kituo cha Huduma Kenya ambako kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanamke ndiyo mhudumu na mwanaume ndiyo mteja. Amevalia koti la samawati, shati leupe, long'i nyeusi na viatu vyeusi, kofia nyeupe.

Watu kadhaa wamejumuika. Mwanaume mmoja ambaye amevalia sweta nyekundu yenye maandishi ya Jubilee, amemshika mkono mwanamke mmoja ambaye amejifunga kiunoni na pambo.

Watu wa jinsia zote, wanawake kwa wamaume, wapo kwenye sehemu fulani wamebeba mikono zao. Kwa umbali ni bendera ya nchi ya Kenya. Wote wamebeba mikono zao juu, wengi wanatabasamu.

Mjengo wa serikali ambao uko na watu wa jinsia za kiume wamekalia viti huku wakihudumiwa na wahudumu ambao wamekalia sehemu fulani ambayo iko na shuka ambazo zimening'inia kwenye madirisha zenye rangi ya samawati.

Watu wa jinsia ya kike na kiume ambao wamevalia mavazi ya ushabiki yaliyo na maandishi ya Sport Pesa ya rangi ya samawati wengine wamevalia mavazi yaliyo na rangi tofauti tofauti wanatembea kuelekea upande mmoja huku wakishirikiana.

Kuna watu wa jinsia ya kike na kiume, askari amebeba bunduki mkononi anatembea kuelekea upande wa mlango, kunao wale ambao wamevaa nguo za kiislamu.

Watu wamepanga foleni. Wamevalia sare zilizo na chapa ya Kenya, nambari nne, tano, wamesimama kwa mfumo maalum uwanajani.

Kuna watu wanne wa jinsia ya kiume. Wawili wamevalia barakoa ya samawati. Mmoja amevalia barakoa nyeusi ilhali yule mwingine haonekani vizuri.

Watu wa jinsia za kiume na kike wapo katika kituo cha huduma Kenya. Mwanamke anashughuliwa na watu wa jinsia ya kiume ambao wamevaa nyeupe.

Watu wa jinsia ya kike na kiume, wapo uwanjani wanaushabikia mpira huku wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya.

Kuna umati wa watu, wa kiume na wa kike. Baadhi ya watu wamevalia kofia zilizo na maandishi ya ODM. Mmoja kati yao amesimama mbele ya kipaza sauti kilicho na maandishi Citizen na KTN News. Watu hao, mmoja amebeba mkono.

Wachezaji wa mpira wamevalia sare za blue pamoja na viatu maalum za kucheza mpira. Wapo kando ya ngoli ya mpira.

Watu wanaume na wanawake wapo kwenye sehemu wamebeba bango lililo na mandishi Gor Mahia FC .Wengi wamevalia nguo za kijani kibichi, nyeupe na yaliyo na mandishi ya Sport pesa.